Kuna mabasi matatu yaliyoegeshwa yenye rangi ya manjano. Yana chapa iliyoandikwa "The Nyali Junior Secondary School". Pia kuna mtu anayeonekana na ziko kwenye uwanja wa kuchezea mpira wa kikapu.

Kuna rafu mbili zinazoonekana kwenye ukuta. Moja ya rangi nyeupe na ingine iliyo ya rangi ya kahawia. Iliyo na vitabu vya rangi nyeusi na rangi ya machungwa na nyeupe iliyokuwa na rangi ya kijivu. Kwenye ukuta kuna picha inayoonyesha mchoro fulani na sakafu inayoonekana ikiwa ya rangi ya zambarau iliyokolea.

Kuna nyumba ya kifahari inayoonekana yaliyokuwa na mabati ya rangi nyekundu na taa ya mwanga inaonekana. Ina uzio iliyojengwa kwa matofali ya mawe. Kuna miti inayoonekana na kuna mti wa stima inayoonekana.

Kuna mlango ambao wenye rangi nyekundu na juu ukiwa na glasi. Una chapa ama bango la matangazo lililoandikwa, Grade 5c, Mr ivoli. Kuna ukuta wenye rangi ya kijivu pia.

Haya ni mandari ya darasani kuna ubao wa rangi nyeupe ulioko na maadishi, kuna mlango wa kahawia na kando kuna ufagio wa aina ya brush na pipa lenye rangi ya pinki na sakafu ya rangi ya kahawia na maziwa.

Kwenye jengo yenye rangi ya maziwa inaonekana kua ya zamani iliyo na maandishi ambayo ni Primary School Honourable Ramadhan Eska Jembe Block ukiwa na mchoro ya dunia na pia kuna mtu unaonekana.

Kuna mtu anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha walemavu huku akiwa wa wameshikilia vitabu vinne vyenye rangi ya kahawia na nyeupe, amevalia saa kwenye mkono na mkono mmoja unazungusha gurudmu la gari hilo.

Kuna watu wanne wanaonekana waliovalia sare za mchezo. Watatu miongoni mwao wamesimama kutumia magungu nyuma Kuna viti vinavyoenekana vyenye rangi ya kijani na nyekundu.

Kwenye meza ya rangi ya kahawia, kuna karatasi ama kitabu kilichokuwa na mchoro ya watu, nyumba na nguo ambayo ni sweater , gari na madaktari. Pia ina maandishi yaliyo na rangi nyeusi.

Wanaume wawili wanakimbia uwanjani. Mmoja amevalia fulana ya rangi ya manjano, anaonekana akishika mwenzake bega aliyevalia fulana ya rangi ya nyekundu na kifaa cha kufunika macho kuona giza. Wanaonekana wakiwa wameinua mikono juu ishara ya kushangilia.

Haya ni mandhari ya mahali pa kupumzika ama kujiburudisha. Kuna michezo mbalimbali, kama vile mchezo wa kubembea, mchezo kupanda kwenye tairi, na mchezo mwaka slaidi. Kuna jumba linaloonekana kwa mbali, linaloonekana likiendelea kujengwa.

Kuna shughuli za ujenzi zinazoendelea. Kuna ndoo za rangi ambazo ziko nje na mtungi wa lita tano wenye rangi nyeusi. Kuna mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama akiwa anaangalia. Pia nje kuna madawati na jengo hilo ni la rangi ya maziwa na lenye maandishi.

Kuna lango kuu linaonekana lenye rangi ya samawati, kando kwenye ukuta kuna chapa ya maandishi yanayomsema, Ministry Of Education Likoni Mixed High School. Education Is The Key To The Heart na kuna mchoro wa moyo uliochorwa.

Kuna jengo refu linaloonekana lililokua na mabati ya rangi ya samawati, ukuta wa rangi ya maziwa na samawati. Kuna miti inayoonekana ilio na rangi ya kijani na kijivu. Nyuma kuna wingu la rangi nyeupe na la samawati.

Mwanamchezo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anainua mkuki juu akijiandaa kutupa huku watu wachache wakiwa wamemzunguka na kumtazama kwenye uwanja wa mchezo wa inje nyuma yake, kuna mtu anayeonekana aliyevalia shati ya rangi ya manjano akiwa anashikilia magurudumu.

Haya ni mandhari ya darasani. Kuna ubao wa rangi mweupe unaoonekana ukiwa na maandishi ya rangi ya samawati na nyeusi yanayosema Monday 24 February 2025. Question: how did someone respond when God called him? Juu yake kuna bango la matangazo yaliyoandikwa Aprili na Mei.

Kuna wanariadha kadha wa kadha wanaonekana wakiwa wanakimbia, huku wakiwa wamevalia sare zao za ukimbiaji. Wawili miongoni mwao wamevalia vifuniko kwenye macho, ili kuonyesha watu wasioona. Mmoja anaonekana akiwa ameinua mikono juu ili kusherehekea.

Haya ni mandhari ya michezo. Kuna msichana mmoja aliyevalia kofia akiwa ameshikiia miwani ya kuogelea kwenye mikono. Anaonekana kwenye kisima cha maji kilichokuwa na kamba za rangi nyekundu. Kando kuna chapa ilioandikwa Allianz kwa rangi nyeupe na samawati na ingine Speedo.

Katikati ya uzio wa mti kuna mlingoti wa rangi nyeupe ulio na kamba. Nyuma kuna tanki linloonekana yenye rangi nyeusi, na bango la matangaz lililo rangi ya samawati, likiwa limeandikwa kwa wino wa raisi nyeusi, Fire Assembly Point. Kuna miti inayoonekana na hali ya anga inakaa kuwa shwari.

Kuna watu wawili wanaonekana wakiwa wanatembea kando la jumba lenye rangi nyeupe na samawati yalio na maandishi ya rangi nyeusi yanayosema TONONOKA SECONDARY SCHOOL.

Haya ni mandari ya darasani. Kwenye ukuta, kuna michoro tofauti tofauti na maneno yaliyoandikwa kwa wino wa rangi nyeusi, kwenye vijikaratasi vya rangi nyeupe. Oktoba, Novemba, Disemba.

Kuna aina tofauti tofauti za magari yaliyoegeshwa na kuna mtu anaonekana akiwa amebebea vijiti viwili na amevalia shati ya rangi ya samawati na suruali ya rangi nyeusi. Kuna jengo linaloonekana lenye rangi nyeupe na samawati lililo na maandishi yaliyoandikwa The Nyali School.

Haya ni mandhari ya darasani. Kunaonekana mfuko uliojaa karatasi za manila, zenye rangi tofauti tofauti, kama vile manjano, pinki, samawati, nyekundu, na zambarau. Kando kuna ukuta ulio na rangi ya maziwa, na pia kuna karatasi ya rangi nyeusi iliyokuwa na michoro tofauti.

Hili ni eneo la mchezo haswa kwenye uwanja kuna mtu mmoja anaonekana akiwa chini na vumbi ikifukia aliyevalia shati la rangi nyeusi na shoti ya rangi ya kijivu, kuna viti vilivyo na rangi ya bendera ya Kenya na kuna chapa iliyoandikwa, Long Jump Samson Ojuka.

Haya ni mandhari ya darasani. Kuna viti na meza zilizopangwa zikiangaliana zenye rangi ya kahawia na miguu yenye rangi nyeusi. Kuna rafu sakafu yenye rangi ya zambarau iliokomaa. Kando kuna rafu ya rangi nyeupe ilio na vitabu. Pia kuna ubao wa rangi nyeupe.

Kuna mtu anaonekana akiendesha baiskeli huko akiwa amevaa sare za ukimbiaji na kwa kichwa amevalia kofia kumkinga. Anaonekana akiwa na mguu mmoja. Kando ya barabara kuna miti iliyo na maua ya rangi ya manjano yanayovutia.

Kwenye lango kuu kuna maandishi yaliyoandikwa kwa wino wa rangi nyeupe KWALE TEACHERS TRAINING COLLEGE. Nyuma kuna jumba linaloonekana lenye mabati ya rangi yasamawati na kuta za rangi nyeupe.

Ndani ya jumba kuna viti vya rangi nyeupe vilivyo pangwa na meza za rangi ya kahawia. Kuna sakafu ya rangi ya maziwa na kahawia, pia kuna mlango ulio rangi ya kahawia na glesi, kuna dirisha na glesi zinazopitisha mwanga ndani ya nyumba.

Ni mandhari ya darasani. Kunaonekana ubao ulio na rangi nyekundu na ulio na mchoro wa saa ulioandikwa, O'Clock, Quarter To, Half To, You Great, na kuna mchoro kama vile wa sungura unaonekana.

Haya ni mandhari ya darasani. Kuna viti vya rangi ya kahawia na miguu nyeusi vilivyopangwa. Kuna dirisha, yenye rangi ya kijani, na ya glasi inayopitisha mwanga. Pia kuna pazia za rangi ya kahawia zinaonekana.

Kuna rafu ya rangi ya maziwa iliyo na vitabu kama vile rangi ya samawati, nyeusi, kijivu, manjano na rangi ya machungwa. Pia ina namba ambayo ni kumi na mbili na tatu. Kuna sakafu inayo onekana, yenye rangi ya zambarau iliyo kolea.

Kuna bango la matangazo lenye rangi ya bendera ya Kenya lililo andikwa Ministry Of Education Shimo La Tewa School, P.O Box 9163-80100 Mombasa.

Haya ni mandhari ya darasani, kwenye meza za rangi nyeupe, kuna kompyuta zilizoekelewa na kando kuna viti vya rangi nyeupe vinaonekana. Pia kuna ubao wa rangi mweupe unaonekana.

Kuna rafu ya vitabu iliyo na rangi nyeupe na nyeusi, ina vitabu ndani vya rangi ya zambarau na nyekundu. Kilichoandikwa, Ayubu Mashakani kinacho mchoro wa mtoto aliyevalia rangi nyekundu, akiwa anaonekana akianguka, na mama na watoto wengine wanaonekana kwa mbali. Kimeandikwa na John Habuel.

Hili ni jumba la kifahari la ghorofa. Kwenye baraza kunaonekana miani ya jua ikipita, pia kuna ngazi zilizoko na rangi ya zambarau iliyokolea na vyuma vya rangi nyeusi. Kuna jumba jingine linaonekana kwa mbali pia lina uzio ya kijani na kijani inayong'aa. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu.

Nyumba la ghorofa linaloonekana liliokuwa na mabati ya rangi nyekundu. Kando kuna uwanja uliokuwa na nyasi na uzio wa miti. Kuna mlingoti mmoja wa rangi nyeupe na kuna gari lilioegeshwa kwa mbali. Kuna miti pia inaonekana.

Kuna ukurasa wa kitabu uliokuwa na michoro tofauti tofauti ambayo ni lori, gari moshi na baisikeli, pia kimeandikwa maandishi na ukurasa wenyewe ni ukurasa wa sabini na tisa. Kuna maandishi yaliondikwa kimeidhinishwa na KICD toleo la 2028.

Kuna rafu ya vitabu yenye rangi nyeupe ilio na vitabu vya rangi ya manjano, kijani, nyeusi, samawati, nyeupe na sakafu inaonekana yenye rangi ya zambarau iliokolea na kuna kiti cha rangi ya kahawia na nyeusi kinaonekana.

Haya ni mandhari ya shuleni, kuna watu waliokaa na wengine wakiwa wamesimama, kuna jengo lenye rangi ya maziwa na ya kijani iliyo na maandishi ya rangi ya kijani na nyeusi yaliyosema MIRITINI SECONDARY SCHOOL, 2 CLASSROOMS FUNDED BY JOMVU NG-CDF FY-2014/15, PATRON JOMVU CDF, HON BADI T. BADI.

Kuna mlango wa mbao ulio na rangi nyekundu ulio na chapa iliyoandikwa kwa rangi nyekundu Grade 1C na maandishi yaliyoko kwenye karatasi ya rangi nyeupe yaliyoko na wino wa rangi nyeusi yanayosema, Teacher Agnes Welcome.

Kuna jengo ndefu linaonekana lililojengwa kutumia mawe na lina mabati ya vigayo na madirisha yaliyo ya glesi na rangi nyeupe. Kuna uzio unaonekana na pia kuna bustani iliyopandwa nyasi na jumba lingine linaonekana kwa mbali la kifahari.

Wanafunzi wawili wanaonekana wakiwa wamevaa sare za shule zenye rangi ya maziwa na kahawia, wanaonekana wakiwa wamebeba mabagi yenye rangi nyeusi huku wanaonekana kuonyesha uchovu ama kuhuzunika. Nyuma, kuna bango lililoandikwa Mama Ngina Girl's High School.

Huu ni ukurasa wa kitabu uliokua na mchoro ya wazee wawili na wanafunzi wawili, wamevalia kanzu ya rangi nyeupena koti ya rangi ya kahawia na buti. Wanafunzi wamevalia shari ya rangi ya manjano na kaptura za rangi ya nyekundu. Kila maandishi yaliyoandikwa kipindi cha pili, lishe bora, sarufi matumizi ya hiki na hivi.

Haya ni mandhari ya darasani. Kuna madawati mawili ya meza yenye rangi ya kahawia na kiti kimoja kinaonekana kwenye ukuta. Sakafu ni ya rangi ya zambarau iliyokolea. Kuna ukuta wenye rangi nyeupe na zina pazia yenye rangi ya zambarau iliyokolea.

Kuna jumba la gorofa mbele ya mlingoti, lililo kuu na mlango za mbao za rangi ya kahawia, madirisha yenye gilasi na rangi ya kijani. Kando kuna pipa la rangi nyekundu. Pia kuna uzio wa miti uliokatwa vizuri.

Wanaume wanne waliovalia mavazi ya mchezo wa riadha wamesimama pamoja wakiwa na tabasamu wawili kati yao wamevalia miwani ya kufunika macho kwa ajili ya wanariadha wasio ona.

Kuna mtu anayeonekana kwenye boti lenye rangi nyeupe akiwa amevalia shati la rangi nyekundu lililo na mahandishi ya Kenya. Kwenye boti kuna kiti ama garil a walemavu lililo na rangi ya samawati na nyeusi. Pia kuna miti ya mangrove inayoonekana kwa mbali.

Kuna picha ya kitambu iliyo andikwa, Competence Based Curriculum Grade 2 Environmental Activities Rationalised Notes. Ina michoro kama vile wa mswaki, ndoo, viatu vya maji, buti.

Kuna bendera za Kenya mbili zinazoonekana na vibofu vya rangi ya samawati, nyeupe na kijani vilivyopangwa. Kuna maandishi kwenye ukuta yaliyoandikwa KSDC, Kenya Society for Deaf Children, Dechi Hearing Centre.

Kuna bango la tangazo, lililo bandikwa kwenye chuma ama posti ya nyumba iliyo na rangi nyeusi na ya kijani inayoonyesha mwelekeo, na imeandikwa, High School Office.

Kuna jengo kubwa la kifahari lililo na rangi ya maziwa na nyeupe. Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye lango kuu. Jengo hili, lina chapa iliyoandikwa Kenya Coast National Polytechnic. Pia iko na milingoti miwili inayoonekana na nyaya za stima zinazopita.

Kuna mlingoti wa rangi nyeupe unaonekana ukiwa na kamba nyuma kuna miti inayoonekana, hali ya anga iko shwari na mawingu yako ya rangi nyeupe na rangi ya samawati.

Kuna bango la matangazo iliyo na rangi ya kijani na kijani iliyongaa iliyo na maandishi ya Kise Conference Team Empowerment and Engagement in Confidential of Children With Disability. Ina logo kadha wa kadha kama vile ya KICD, UNICEF, Doctors of Hearing, Mali Therapy na KISI. Kuna mtu anaonekana anayehutubia watu na akiwa amevalia suti yenye rangi ya samawati iliyokua na ua.

Kuna watu wanaonekana wakiwa wamevaa nguo za nyekundu, na suruali nyeusi. Kuna wawili ambao ni walemavu, wamekaa kwenye kiti cha magurudumu cha walemavu. Kwenye kichwa wamevalia shanga na wamebeba vibao kwa mkono vimeandikwa, "Team Kenya".

Hii ni shule ya Kwa Jomvu Primary School, Administration Block . Kuna baadhi yao ya nyekundu na kijani na kitabu kimechorwa katikati na kauli yao mbinu ya shule ni elimu ni maendeleo.

Hii ni taswira ya shule, kuna wanafunzi wanaosomea udaktari wanaonekana wakitembea. Kuna chapa iliyoandikwa "SCHOOL OF NURSING, OUR MISSION, TO TRAIN A COMMITTED HIGHLY QUALIFIED AND SELF-DIRECTED SERVICE PROVIDER, OUR VISION, TO PRODUCE AN EXCELLENT PROFESSIONAL HEALTH CARE PROVIDER OF INTERNATIONAL STANDARDS".

Kwenye chumba hiki kuna mchoro kwenye ukuta ulio na herufi, na mikono inayochora. Kuna viti na meza yenye rangi ya kahawa na nyeupe. Kwenye meza moja kunaonekana kitabu kilichoandika "Sing unto the Lord", na kuna kiti kwenye sakafu.

Mlango ambao umebandikwa vibandiko viwili vya maandishi ya kiingereza vinavyoonyesha maneno mawili maabara. Sehemu ya juu imeandikwa kuhusu somo linalohusiana na kemikali na ya chini inayohusu taaluma ya viumbe hai. Chini ya mlango kuna alama ya kung'olewa stika na sehemu iliyochanika pembeni kuna kijikaratasi chenye rangi ya buluu chenye ujumbe wa tahadhari.

Haya ni mandhari ya shule. Kuna vitabu vinavyoonekana juu ya meza ambayo ni daftari na kitabu cha kiada ambacho kimeandikwa Nyota ya kiswahili kitabu cha wanafunzi gredi ya pili ambacho kina mchoro wa farasi mbili na watu wanazoziendesha.

Haya ni mandhari ya uwanjani. Inaonekana wachezaji wa kandanda waliokuwa na ulemavu wa miguu wanaruka juu ili kupiga mpira. Kuna mtu mmoja alyesimama kando aliyevalia koti ya rangi ya kijani iliyong'a huku akiwa amebeba mkoba kwenye mkono.

Hii ni shule ya, "The Coast Academy", imepakwa rangi nyeupe na ya bluu. Na kwenye kando ya lango kuu, kuna kipoezahewa. Na kuna bustani iliyo na nyasi na miti midogo. Nyuma ya shule hii kuna miti mirefu na anga ambayo iko na rangi ya bluu na ukungu mweupe kwa mbali.